Watu wawili wamekaa kitandani kilichofunikwa na neti ya mbu ya buluu, wakiwa katika chumba chenye vitu mbalimbali kama kreti ya njano, kreti ya cocacola na nguo pembeni. Muundo huu unaangazia matumizi ya neti ya mbu kwa ajili ya kujikinga na magonjwa yanayotokana na mbu, hasa malaria katika maisha ya kila siku.

Wahudumu wa afya wakiwa wamevalia barakoa wanatekeleza zoezi la chanjo kwa umakini huku mmoja akimdunga sindano ya chanjo begani. Meza yenye vifaa vya matibabu na begi la kijivu inasaidia katika maandalizi ya kutoa huduma kwa ufanisi.

Ndani ya chumba kilichotulivu. Mama ameketi na mtoto wake mchanga mbele ya mtu wa huduma aliyevaa barakoa na fulana nyeupe akizingatia nyaraka zilizoko. Mazingira hayo yanaonyesha huduma za afya msingi katika jamii ambapo mawasiliano ya moja kwa moja hujenga imani na ufuatiliaji wa maendeleo ya watoto.

Kliniki hii ya rununu ya Beyond Zero mobile clinic imefika kwa sherehe rasmi huku mtu aliyevalia mavazi mekundu akishuka kwenye zulia jekundu kwa heshima. Tukio hilo linaonekana kuhusisha huduma za afya zinazotolewa moja kwa moja kwa jamii ikiashiria juhudi za usawa wa huduma za matibabu kwa wote bila kuwachwa nyuma.

Watu wasita wamesimama mbele ya kliniki ya rununu ya Amref Health Africa na Astrazenic wakiwa kwenye hafla ya uzinduzi ya kukata utepe. Mandhari ya nje ya kliniki inaonyesha ardhini ya udongo na mavazi rasmi ya washiriki yakisisitiza tukio la afya linalolenga jamii.

Watu watano wamekusanyika karibu na kitanda cha hospitali kilichofunikwa shuka lenye nembo ya Kenya huku mmoja wao akimbeba mtoto mchanga aliyejifunika blanketi jeupe. Pazia za buluu na kivuli cha kijani juu ya kitanda vinaongeza hali ya sherehe au maadimisho katika mazingira ya kitabibu.

Watu waliovaa fulana na vijibao vya kampeni wanatembea kwa pamoja barabarani, wakiwa na mabango yenye ujumbe wa kuhamsisha kuhusu afya ya macho kazini. Mandhari ya miti na majengo pembeni huonyesha uhalisia wa maandano ya kijamii yenye lengo ya elimu na uhamasishaji.

Gari la hudhuma ya afya lijulikanalo kama Beyond Zero Mobile Clinic limeegeshwa nje likizungukwa na watu wanaoonekana wakipata usaidizi au huduma za kimatibabu. Alama ya msalaba wa bluu pamoja na mabango yanayoeleza kuwa ni mpango wa mama wa taifa H.E Excellency Margaret Kenyatta. Inaangazia jitihada za kuleta huduma za kwanza karibu na jamii.

Watu kadhaa wamekusanyika nje wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni na barakoa, wakishiriki tukio la afya ya jamii. Kamera zimewekwa tayari kwa ajili ya kurekodi tukio, huku bango kubwa likionyesha mashirika mbalimbali yanayoshirikiana kupambana na ugonjwa wa Trachoma ili kuzuia upovu.

Meno meupe yenye mng'ao wa kung'aa huonekana yakipangwa kwa usawa yakitoa sura ya tabasamu kamili lililokamilika kitaalamu. Ujumbe wa maandishi unafahamisha furaha ya mtu aliyepokea huduma ya kinywa, ukisisitiza kuridhika na matokeo.

Mdomo wa mgonjwa uko wa wazi huku daktari wa meno akifanya matibabu ya moja kwa moja, akitumia brashi maalum kuweka dawa kwenye meno. Hali hii inaonyesha utunzaji wa afya ya kinywa kwa umakini mkubwa, pamoja na matumizi ya vifaa vya kisasa kuhakikisha usafi na kinga dhidi ya madhara ya baadaye.

Vifaa vya kitabibu vilivyotandazwa hapa vinawakilisha mazingira ya taaluma ya daktari wa meno. Kutoka kwa kifaa cha kuchimba meno hadi kioo cha kuchunguzia na modeli ya meno yenye muundo kamili kama wa taya. Mandhari ya rangi ya buluu inayong'aa inasitisha usafi na teknolojia ya kisasa katika huduma ya kiafya ya kinywa .

Vipande viwili vikubwa vya meno kwa mfano, vimesimama mbele ya mandari ya blue yakionyesha umbo safi na afya vya kinywa. Zana za daktari wa meno kioo cha kuchunguza na chombo cha na za kuchongonoa zimewekwa mbele zikizizita utunzaji wa usafi wa meno.

Jino kubwa jeupe limewekwa wima kwenye mandhari ya bluu likiwa karibu na kifaa cha kutazamia meno ambacho hutumiwa na madaktari wa meno. Mandhari hii inaonyesha umuhimu wa usafi wa kinywa na matumizi ya vifaa sahihi vya kitabibu kudumisha afya ya meno.

Mdomo wa mgonjwa umefunguliwa kwa kutumia kifaa cha kidaktari ili kuonyesha mpangilio wa meno. Meno yanaonekana yakiwa yamebanana kupita kiasi, huku baadhi yakiwa hayajakaa kwa usahihi katika taya ya juu na ya chini.

Meno meupe yanaonekana wazi kwenye taya ya mtu aliyefungua mdomo, huku daktari wa meno akitumia vifaa maaluma kuondoa jino kwa umakini. Glovu za buluu na mwangaza wa kliniki huashiria hali ya matibabu ya kitaalam katika mazingira ya tiba.

Mikono umeshika mswaki wa rangi ya zambarau na kuwaga dawa ya meno yenye rangi nyeupe kutoka kwenye kifunganishio. Mandhari ya karibu inaonyesha maandalizi ya usafi wa kinywa katika mazingira ya nyumbani.

Zana za tiba ya meno zimetandazwa kwa mpangilio wa kuvutia juu ya mandhari ya buluu, zikiwemo kioo cha meno, chombo cha kuchunguza, pini na sindano ya chuma. Vifuniko vya buluu vinaongeza hali ya usafi wakieleza maandalizi ya huduma ya kitaalam ya daktari wa meno.

Mikono yenye glavu za pinki anashika koleo na kioo cha meno. Eneo ni la hatua au uchunguzi wa kidaktari. Vifaa hivyo vinaelekezwa kwenye sehemu ya juu ya kinywa ikionekana kama mchakato wa utunzaji wa afya wa meno unaendelea.

Upande wa kushoto, meno yana rangi ya manjano na ufizi unaonekana kufura kidogo. Hali inayodokeza usafi duni wa kinywa. Kulia meno yamekuwa meupe na ufizi una afya bora ishara ya mafanikio ya matibabu ya kusafisha na kung'arisha meno.

Kikosi cha wazima moto kimevalia mavazi ya kujikinga na kofia za rangi tofauti wakifanya juhudi za kufungua mlango wa jengo linalotoa moshi. Wanatumia vifaa maalum kukabiliana na dharura inayoweza kuhusisha moto wakionyesha ujasiri wa kazi ya kuokoa maisha.

Maji yenye matope yamejaa kwenye njia ya makazi, yakizunguka majengo yaliyo upande wake na kufikia magoti ya watu waliovuka huku wakiwa na tahadhari. Mandhari hii huibua hali ya dharura na athari za mafuriko kwa jamii, ikitoa wito na wa miundo mbinu bora na msaada wa haraka.

Gari la kijani lenye maandishi 911 na 9112 limeegeshwa karibu na miti, likitumika na kikosi cha usalama au dharura. Mtu aliyevalia kofia ngumu na mavazi ya kujikinga anayetoka kwa kasi kutoka nyuma ya gari akibeba ngao ishara ya tukio linalohusisha uokoaji au udhibiti wa hali hatarini.

Watu wawili waliovaa makoti ya kujiokoa, wanatembea kwenye maji ya mfuriko, mmoja akiwa amebeba gonyi ya rangi ya chungwa. Majengo yaliyoanguka na vipande vya miundo nyuma ya vinaonyesha athari kubwa ya janga la maji.

Mzimamoto aliyevalia mavazi kamili ya kujikinga amesimama mbele ya gari jekundu la zimamoto. Huku akiwa ameshika kifaa cha kazi mkononi. Magari mengine ya huduma za dharura yanaonekana nyuma yakidokeza maandalizi au shughuli ya kikazi ya kukabiliana na dharura.

Jengo la ghorofa moja lenye paa la chuma la kijani limezingirwa na maji yakionekana kufurika hadi kwenye nyasi za karibu. Anga ni ya mawingu yenye matone ya samawati huku dalili za mvua kubwa au mafuriko zikidhihirika wazi katika mandhari hiyo.

Mtu amesimama kwenye nyasi kavu huku akitumia tawi lenye majani kujaribu kuzima moto unaoenea haraka ardhini. Moshi mzito unaonekana ukivuka angani ukidhihirisha juhudi za dhati katika kukabiliana na hatari ya moto wa nyika.

Watu waliovaa helmeti za usalama na nguo za kazi wamesimama katika kifusi, wakionekana kushiriki katika juhudi za usafishaji au uokoaji. Vitabu na karatasi zilizotawanyika chini zinaashiria uwepo wa shule au kituo cha elimu kilichoathiriwa.

Watu watatu wanatembea kwenye maji ya mafuriko yaliyofunika barabara ya makaazi, wakisaidiana kuvuka eneo hatari. Majengo yaliyo nyuma yamezungukwa na maji yakionyesha athari kubwa ya mafuriko katika jamii hiyo.

Magari mawili ya abiria yameharibika vibaya barabarani na watu wengi wamekusanyika karibu. Baadhi wkiwa wamevalia fulana za kiusalama, vipande vya chuma vilivyopinda na mabaki ya ajali vimetapakaa eneo hilo, hali inayoashiria adhari kubwa ya tukio hilo.

Nyasi kavu na vichaka vidogo vinatawala sehemu ya ya mbele ikitengeneza mandhari ya pori insyopitia msimu wa kiangazi au baridi. Kwenye nyuma kuna msitu mnene wenye miti iliyopoteza majani ikieleza hali ya mazingira vya hewa ya kipindi hicho.

Mtu aliyevalia sare ya kazi na glovu nyekundu anavuna mboga kwa kutumia troli ya kijani. Mazingira ya kijani na uzio wa nyuma inaonyesha mandhari ya bustani yenye kija na mpangilio mzuri.

Kiganja kimeshika roli ya karatasi ya chooni nyeupe kikiwa kimeinuliwa wima dhidi ya sakafu ya mbao yenye rangi ya joto na utulivu. Muundo huu rahisi lakini wenye utendaji unatoa taswira ya maisha ya kila siku, labda katika muktadha wa usafi, mahitaji ya nyumbani au mandhari .ya kisanii inayochunguza minimization ya mazingira.

Kliniki ya rununu iliyowekwa kwenye trela imeunganishwa na gari jeupe yenye taa ya tahadhari juu. Likiwa limeegeshwa pembeni mwa barabara yenye mandhari ya kijani. Nembo za Amref health Africa , Ministry of health na Astrazeneca, zinaonyesha ushirikiano wa sekta mbalimbali, katika kutoa huduma za matibabu ya jamii.

Kifaa cha kitabibu kimeunganishwa na kiteknolojia ya kisasa ili kusaidia watoto wachanga hasa waliotangulia kuzaliwa kabla ya muda. Taa ya bluu huonyesha kua tiba ya miale inaendelea huku paneli ya kudhibiti ikionyesha viwango mbalimbali vya joto na hali ya mazingira.

Kifaa hiki kinatumika kwa ajili ya kutunza watoto wachanga hasa waliotangulia kuzaliwa kabla ya mda kamili kwa mazingira ya joto na unyevu uliodhibitiwa. Kipimo cha joto kinachoonekana kinaonyesha hali ya uangalifu wa karibu ili kuhakikisha mtoto anapata mazingira salama ya kuendelea kukua.

Viti viwili vya magurudumu na kitanda cha hospitali vimewekwa nje ya jengo lililozungukwa na mimea ya kijani. Mwonekano unaashiria mazingira ya huduma ya afya huku vifaa hivyo vikisubiri kutumika au kuhamishwa.

Container sita za rangi tofauti zimepangwa ukutani zikiwa na vifaa vya kimatibabu kama shindano, chupa na sanduku ya dawa ya vipimo maalum. Sehemu ya chini ina uso wa chuma safi pamoja na boksi la glavu viatilifu vya mikono na vifaa vingine vya usafi vinavyodokeza maandalizi ya huduma za afya zilizoandaliwa kwa uangalifu.

Sana za kitabibu zimepangwa kwa ustadi juu ya kitambaa cha kijani ikiwa ni sehemu ya seti ya tohara kama ilivyoandikwa kwenye karatasi nyuma, vyombo vya chuba kama vijiko vya vigo, mikazi, vizu na vinaonyesha maandari hizi ya upasuaji unafwata taratibu za kiafya.

Chumba cha matibabu ya meno kimeandaliwa kwa kifaa vya kisasa vikiwemo kiti cha mngonjwa chenye rangi ya samawati na mwanga wa matibabu uliosimikwa juu yake. Mtu aliyevaa kofia ya kijani na miwani anashughulikia vifaa vya kitabibu huku dirisha likitoa mwanga wa asili na maandari ya miti nje.

Kitanda cha hospitali kinaonyesha mgonjwa aliyefungwa bandeji kwenye mguu akiwa ameunganishwa kwenye mfumo wa tension . Mhudumu wa afya aliyevalia glovu na aproni ya kiijani anaonekana akirekebisha mpangilio huo kwa uangalifu huku blanketi iliyoandikwa KNH ikifunika sehemu ya juu ya mwili wa mgonjwa ikidokeza kwamba matubabu haya yanafanyika kwenye hospitali ya kitaifa ya Kenyatta.

Mtoto mchanga yupo ndani ya mashine ya kusaidia uhai hospitalini akiwa amelazwa kwa uangalizi maalum. Mhudumu wa afya amesimama karibu na kifaa hicho akitazama kwa umakini akihakikisha hali yake ni salama.

Mtu mwenye nywele ya zambarau zilizofungwa juu ya kichwa anaonekana ameshika uso kwa mkono mmoja. Ishara ya kufikiria sana au msongo wa mawazo. Mandhari ya nyuma yana alama kama saa mbili, alama ya kuuliza swali na ndege wa karatasi. Zinawakilisha hali ya kuchanganyikiwa au mawazo mengi yanayozunguka kichwani.

Mtu mwenye nywele ndefu na fulana ya buluu ameonyesha ishara ya msongo wa mawazo, kwa kushika kichwa huku mkono mwingine ukiwa juu. Mandhari ya rangi ya machungwa na buluu iliyojaa maneno kama stress anxiety na safety huongeza uzito wa mada inayohusiana na hali ya kihisia na afya ya akili.

Bango la tangazo linaadhimisha siku ya afya ya kiakili duniani, itakayofanyika tarehe kumi Oktoba, likisisitiza mada ya ni wakati wa kuipa kipaumbele afya ya akili mahali pa kazi. Linaonyesha kauli mbiu let's talk about it , sambamba na alama za kampeni na mtu aliyeketi kwa utulivu kuashiria umuhimu wa utulivu wa kiakili kazini.

Mtu ameketi kwenye kochi la kijivu akiwa amevalia shati la buluu na jeans ya buluu huku akiwa ameshika simu mkononi na mkono mwingine ameegemea kichwani kwa mtindo wa kutafakari. Vidoido kama saa ya mkono na vikuku vinatoa taswira ya mtindo wa kifasheni wa kawaida lakini ulioratibiwa kwa makini.

Kikopo cheupe chenye lebo nyekundu na nyeupe kinaonyesha kuwa kina vidonge elfu moja vya paracetamol kila moja kikiwa na ujazo wa miligramu mia tano. Maelekezao ya uhifadhi yanasisitiza kuweka mahali penye baridi na pakavu mbali na jua kali na pasipofikiwa na watoto.

Chupa ndogo ya dawa ya kinga didhi ya kifua kikuu imeshikiliwa na mkono wenye glavu ya kijani ikiwa na maandishi ya kueleza matumizi yake ya ndani ya ngozi juu. Sindano yenye kimiminika cha manjano ipo karibu ikiandaa mazingira ya chanjo muhimu kwa afya ya jamii.

Mikono miwili ya watu wazima inashikilia shindano wakimchoma mtoto aliyevalia nguo yenye muundo wa rangi nyekundu na nyeupe na blanketi ya mistari wa waridi. Mazingira haya ya ndani yanaonyesha matibabu ya utotoni. Yakisisitiza umuhimu wa huduma za afya za mapema na utunzaji wa watoto.

Mhudumu wa afya aliyevalia sare la waridi na barakoa ya buluu anamsaidia mama aliye na mtoto mchanga aliyefungwa blanketi la waridi huku wote wakiwa wamevaa barakoa. Wengine walioko nyuma wakiwemo wahudumu na wageni wanachangia mandhari ya huduma ya afya ya mama na mtoto katika mazingira ya kliniki.

Mtu aliyevaa sare nyeupe yenye mikunjo ya buluu anajiandaa kutoa sindano kwa kutumia bomba la sindano na chupa ya dawa yenye kofia ya kijani na nyekundu. Harakati hii inaonyesha maandalizi ya matibabu katika mazingira ya huduma ya afya.

Mtu aliyevalia koti la bluu na barakoa anamtilia dawa ya kunywa mtoto aliyevaa koti jekundu mbele ya ukuta wa rangi isiyo na mpangilio. Mkono mmoja unashika kichwa cha mtoto kwa upole huku mwingine ukielekeza dawa mdomoni. Tukio hili likiwa ishara ya huduma za kinga ya afya inayotolewa kwa upendo na umakini.

Mtu aliyevaa fulana nyekundu atibiwa kwa sindano kwenye mkono wa juu na mhudumu wa afya aliyevalia glovu na barakoa. Tukio linafanyika nje karibu na ukuta wa matofali ikionyesha juhudi za huduma za afya kwa jamii.

Mikono miwili inasafishwa kwa maji yanayotiririka kwenye bomba na sink la chuma. Harakati hii inaonyesha hatua ya kuzingatia usafi binafsi na kujikinga na magonjwa.

Stendi rahisi ya kunawa mikono imetengenezwa kwa sura ya chuma na ndoo ya plastiki yenye rangi ya buluu juu yake, ikiwa na bomba la maji kwa ajili ya kutumia kwa urahisi. Chini yake kuna besheni la kukusanya maji yaliyotumika na chupa ya sabuni imetundikwa kando ikihamasisha usafi kwa kila mtumiaji.

Mchoro huo wa kiafya unaangazia kiungo cha mguu, hasa sehemu ya kifundo, ikiwa na rangi ya nyekundu na manjano kuonyesha maumivu au kuvimba. Ni taswira ya uchungu wa kifundo cha mguu, huenda kutokana na kuumia, mvuruko au hata ugonjwa wa athritis .

Mti wenye shina la kupinda umesimama katikati ya majani na nyasi zinazostawi vizuri katika mazingira ya kijani kibichi. Uzio wa mbao na miti ya nyuma vinaonyesha mandhari ya utulivu na uzuri wa asili.

Bustani yenye mimea mbalimbali inaonekana ikistawi vyema huku migomba yenye majani makubwa ya kijani ikiwa sehemu kuu ya manthari. Nyuma ya bustani kuna nyumba inayojificha katikati ya majani ikionyesha uzuri wa mazingira ya kijini chini ya mwanga wa jua.

Mimea yenye majani mapana ya kijani yamechipuka kwa wingi ndani ya sehemu ya uzio wa mbao yakionekana kuwa katika hali nzuri ya ukuaji. Baadhi ya majani yana madoa madogo lakini kwa ujumla mazingira yanaonyesha bustani yenye uzalishaji mzuri wa mazao kama malenge au mamboga.

Mimea yenye majani mapana ya kijani imestawi kwenye ardhi yenye rutuba huku mishipa ya majani ikionekana wazi. Mandhari ya nyuma yenye miti mirefu inaonyesha eneo lenye unyevu na mazingira ya asili yaliyojaa uoto wa asili.

Mti yenye majani mengi umeinuka kwa nguvu. Matawi yake yakipanuka na kuunda kivuli chenye mvuto wa kipekee. Mwanga wa jua unapenya kupitia majani, ukichora vivuli laini ya ardhini na ukionyesha afya njema ya uwoto huo wa asili.

Mzizi wa mgomba unachipuka katikati ya mawe na majani ukionyesha uimara wa mmea huo hata katika mazingira magumu. Jua linapokizana na kivuli kinatengeneza mwangaza wa kupendeza unaoagizia uzuri wa asili.

Mmea mdogo wenye majani ya kijani na robu kadhaa umeota katikati ya nyasi na mawe kwenye mazingira ya nje. Nyuma yake kuna muundo wa chuma au ukuta mwepesi unaoleta mwonekano wa kizuizi au uzio.